Nguzo mbili zikiwa zimesimama imara katikati zikiunganishwa na uwepo wa transfoma ndogo pamoja na nyaya za umeme makazi ya watu yaliyopo eneo lenye nguzo yanaashiria kunaupatikanaji wa huduma za umeme mahali hapo kwani nyaya zimeweza kwenda muelekeo tofautitofauti kufikisha huduma hiyo.

Nguzo imara yenye nyaya za umeme ikisambaza huduma ya umeme kwenye jamii. Milima iliyopo, miti mirefu na mashamba ya mahindi inaashiria eneo hilo ni kijijini. Huduma ya usambazaji wa umeme vijijini imefanikiwa kwani kwa sasa umeme umefika vijijini ipasavyo.

Eneo linalojishughulisha na uzalishaji wa umeme pamoja na kupooza umeme, eneo limezungushiwa mabati ili kuzuia wasiohusika wasiingie kwenye eneo, uwepo wa eneo la kuzalisha na kupooza umeme kunathibitisha kuwa umeme unasambazwa kwa wananchi wa kutosheleza.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme, mitambo iliyopo inatumika kuzalisha na kupooza umeme kabla haujasambazwa kwenye makazi ya watu. Utepe uliopo unazuia asiyehusika asiweze kuingia. Watu waliopo ni wakandarasi wanaojishughulisha na umeme. Kituo kama hiki Tanzania kinaweza kupatikana maeneo ya Ubungo.

Nguzo moja imara ya umeme, iliyochimbiwa pembeni ya makazi ya watu. Nguzo imetawanya nyaya kwenda sehemu tofautitofauti za makazi ya watu, ili kuwawezesha kupata huduma bora ya umeme, kutoka shirika la umeme nchini.

Alama ya fuvu na maandishi ya (DANGER) kwenye nguzo. Uwepo wa alama hiyo inamaanisha eneo linalozunguka alama hiyo ni hatari. Hivyo watu wanatakiwa kukaa mbali ili kujiepusha na aina yoyote ya hatari itakayojitokeza eneo hilo.

Nguzo ya umeme ikiwa imesimama imara. Nguzo hii hutumika kusambazia umeme kwa jamii. Uelekeo wa nyaya kuelekea maeneo tofauti tofauti unaashiria kwamba umeme umeweza kusambazwa katika maeneo mbalimbali, na huduma hiyo ni ya uhakika kwa wananchi.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimesimama imara. Upatikanaji wa umeme umerahisishwa kutokana na uwepo wa miundombinu bora ya umeme, zikiwemo nguzo imara na nyaya imara. Huduma za kijamii ikiwemo umeme ni muhimu kwa jamii yoyote katika kufikia maendeleo.

Nguzo mbili za umeme ambazo katikati zimeunganishwa na uwepo wa nyaya za umeme zikiwa zimesimama imara, nguzo za umeme na nyaya zinashuhudia upatikanaji wa huduma za umeme eneo hilo, uwepo wa majengo makubwa na magari inamaanisha upatikanaji wa umeme maeneo ya mjini.

Nguzo imara za umeme, zikiwa zimeunganishwa na nyaya za kutosha za umeme pia kuna transfoma kubwa ili kuweza kusambazia nishati ya umeme kwa urahisi, uwepo wa miundombinu bora husaidia wananchi kupata nishati kwa urahisi na uhakika.

Taa za barabarani. Taa nyekundu zikiwa zimewaka na taa za kijani pia zikiwa zimewaka. Taa nyekundu ina maanisha ni hatari hupaswi kuvuka wala kuendesha. Taa ya kijani ya mtu akitembea ina maanisha waenda kwa miguu wanaweza kuvuka ndani ya sekunde zilizotolewa zikiisha hupaswa kusubiri.

Alama ya barabarani inayoashiria kwamba vyombo vya usafiri vimezuiliwa kuingia kwenye eneo. Uwepo wa alama za barabarani ni muhimu, pia madereva wanashauriwa kujifunza na kuzielewa alama za barabarani, ili kuepusha ajali na makosa ya kizembe.

Eneo la barabara ya lami lenye magari mengi, pia kuna taa za barabarani ninazosaidia kuongoza magari barabarani. Kuna alama ya pundamilia ambayo hutumiwa na waenda kwa miguu kuvuka, uwepo wa taa za barabarani na alama kunasaidia kuepusha ajali za barabarani.

Alama ya barabarani inayotumika ili kuwatahadharisha watumiaji wa barabara, alama hiyo inamaanisha kuna ujenzi au shughuli za barabara zinaendelea, uwepo wa alama za barabarani hutoa tahadhari au taarifa kwa madereva na watumiaji wengine wa barabara, hivyo hupunguza uwepo wa ajali za barabarani.

Dereva wa kampuni ya "bolt" akiwa amesimama pamoja na pikipiki yake. Amevalia koti la kuangaza kusaidia kuonekana pindi anapokua barabarani. Ana kofia mbili, moja kwa ajili yake nyingine kwa ajili ya abiria wake. Pikipiki inatakiwa kupakia abiria wawili tu na si vinginevyo.

Dereva wa pikipiki akiendesha pikipiki yake ambayo ina sanduku la kubebea vifurishi, ili viweze kufika kwa wahusika. Uvaaji wa kofia na koti la kuangaza unamsaidia dereva kujilinda pindi anapokuwa barabarani. Huduma za usafirishaji zimeboreshwa kwani mzigo sasa unaweza kumfikia, pasi na kuufuata ulipo.

Wakandarasi na wajenzi wa barabara wakiendelea na ujenzi wa barabara yenye kiwango cha lami, wanatumia magari maalum kwa ajili ya kurahisisha kazi yao. Ujenzi wa barabara kwenye jamii hasa za kijijini kunasaidia kuweza kurahisisha huduma za usafirishaji.

Mwendesha pikipiki maarufu kama bodaboda akipakia mzigo kwenye pikipiki. Uwepo wa pikipiki umeweza kurahisisha suala zima la usafiri. Koti la kuangaza aliovaa dereva pikipiki humsaidia kuweza kuonekana hata akiwa mbali pindi anapokuwa barabarani. Usafiri wa bodaboda umerahisisha swala zima la usafiri kwa kiasi kikubwa sana kwenye jamii.

Barabara ikiwa kwenye ujenzi, ujenzi wa miundombinu bora ni muhimu kwenye jamii ya sasa, kuna barabara ya lami iliyoko katikati ambayo iko tayari na barabara mbili za vumbi ambazo zinatakiwa kufikia hadhi ya kuwa barabara ya lami, barabara bora zinasaidia kwenye maswala ya kiuchumi na hata kijamii.

Huduma ya usafirishaji wa bidhaa ikitolewa. Ni rahisi na nafuu kwani mtoa huduma humfikia mteja kwa urahisi na haraka, badala ya kumtaka mteja afate bidhaa alipo muuzaji. Mawasiliano ya namba za mtoa huduma ni muhimu, humsaidia mteja kuagiza wakati wowote ule.

Kihifadhia taka kikiwa kimejaa sana na kupelekea takataka kuanza kuanguka chini. Jambo linalopelekea kuchafua mazingira. Wenye wajibu wa kukusanya vifaa vya taka pindi vinapojaa wanapaswa kuweza kuwa makini ilikuepusha kuanguka chini na kuharibu mazingira.

Gari maalumu linalotumika kukusanya takataka mitaani, mwanaume aliyesimama huku akining'inia kwenye gari ana jukumu la kuchukua takataka zilizokusanywa mtaani na kuzirusha ndani ya gari. Kisha takataka kwenda kutupwa katika eneo maalumu lililoandaliwa. Gari hili linasaidia katika kudhibiti utupaji takataka hovyo.

Gari kubwa likipita kukusanya na kuchukua takataka kwenye makazi ya watu. Vijana waliopo kweye gari wanabeba na kumwaga taka kwenye gari, kisha kurejesha vyombo vya taka. Utaratibu huu husaidia kuepusha utupaji wa takataka ovyo, kwani taka zote huenda kumwagwa sehemu moja ambapo ni jalalani.

Wafanyakazi wakiendelea na zoezi la kupitia na kukusanya takataka mitaani wakiwa na gari lao maalumu, wamevaa vifaa mbalimbali ili kulinda afya zao dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Utaratibu huu unasaidia kuweza kutunza mazingira na kudhibiti takataka.

Watu walioko jalalani wakijaribu kuokota takataka ambazo zinaweza kutumika kwa mara ya pili, ambazo ni chupa za plastiki. Hizo ndizo huweza kutumika tena kwa mfumo wa mzunguko. Pia, kuna gari likikusanya takataka zilizotawanyika kwenye jalalani. Haya yote yanasaidia kupunguza takataka kuzagaa mtaani.

Takataka za plastiki zikiwa zimekusanywa kwenye viroba vikubwa, ili ziweze kurudishwa kwa matumizi mengine, yaani risaikolin, Vyombo vya plastiki mara nyingi hurudishwa viwandani kwa ajili ya kutumika tena, kitendo hiki hupunguza utupaji wa takataka hovyo mitaani.

Sehemu ya chumba cha ofisi chenye samani za ofisini kama vile kiti cha kuzunguka pamoja na meza. Chumba kinaonekana kuwa kisafi na takataka zimedhibitiwa kwa kuwepo kwa chombo cha kuhifadhia takataka. Chombo kilichopo kinaweza kuhifadhi takataka zitokanazo na ofisi, kama vile: karatasi na takataka zingine ngumu.

Chombo maalumu cha kuhifadhia takataka. Chombo ni kisafi pia kina mfuniko wa kuzuia nzi kusambaza uchafu. Mfuko uliopo kwenye chombo unasaidia kuweza kuhifadhi uchafu wenye majimaji au vyakula, ili kurahisisha zoezi la utupaji wa takataka pindi gari la taka linapopita.

Chupa za plastiki zilizokusanywa kwa kuokotwa mitaani zikiwa zimefika kiwandani. Chupa za pastiki huweza kutumika kwa mzunguko, hivyo husaidia kupunguza takataka mitaani. Wafanyakazi wa kiwanda wanazimimina na kuzifanyia maboresho ili kutumika tena. Hii ni miongoni mwa njia za kudhibiti takataka.

Vijana wakifanya usafi wa mazingira kwenye maeneo yao wanatumia fagio kufagia na kukusanyia takataka, chepeo wanatumia kubebea takataka na kuziweka kwenye kiroba tayari kwa kuzitupa jalalani . Usafi unasaidia kuweka mazingira safi na kuepusha takataka kuzagaa ovyo.

Chombo maalumu kwa cha kuhifadhia takataka, chombo kimeweza kuhifadhi taka mbalimbali hali hio imeweza kutunza mazingira kuna taka za plastiki, mifuko, karatasi, na majani ambazo akama zingetupwa ovyo zingechafua mazingira ni muhimu kila mahali kuwe na chombo maalumu kwa ajili ya uhifadhia takataka.

Mapipa makubwa mawili maalum yaliyowekwa getini ili kuweza kuwekea takataka, uwepo wa mapipa haya kutusaidia kuepusha utupaji wa takataka ovyo kwenye makazi ya watu, hivyo yatasaidia kuweza kuepukana na magonjwa ya milipuko.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vinavyotumika kuhifadhia takataka. Aina hii ya vyombo vya plastiki vinaweza kuchukua kila aina ya takataka, yaani taka ngumu na taka laini. Vyombo vya taka vina magurudumu kuashiria vinaweza kuhama mahali pengine na kuweza kutunza mazingira vizuri na ipasavyo.

Wafanya usafi wakiendelea na shughuli za kusafisha mazingira, barabara inafagiliwa kisha taakataka zinakusanywa na kuweka kwenye toroli ndogo ili kusaidia kupunguza kuzagaa kwa takataka barabarani. Uvaaji wa barakoa kwa wafanya usafi inasaidia kupunguza adhari za vumbi pindi wanapokua wanafagia.

Mapipa ya taka matatu, mawili yakiwa ya rangi ya kijani na moja likiwa ni la rangi ya kijivu yakiwa yamehifadhi takataka kwa usahihi. Pipa la taka la rangi ya kijivu lina maandishi ambayo yanatoa namna bora ya kutunza taka. Pembeni kuna mfuko mweusi wa plastiki ambao pia umetumika kutunzia takataka. Eneo limezungukwa na nyasi za kijani, kuonyesha kwamba takataka zimedhibitiwa na mazingira yanatunzwa vizuri.

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi na nyeupe, kidogo ambacho kinatumika kuwekea takataka ngumu na laini. Katika kuunga mkono juhudi za utunzaji wa mazingira, tunapaswa kuwa na chombo kama hiki, ili kuhifadhia takataka ambazo zinazalishwa majumbani na mitaani.

Chombo maalumu cha kuhifadhia takataka. Uwazi uliopo kwenye chombo unasaidia kuacha nafasi na kuruhusu hewa safi iweze kuingia. Aina hii ya kuhifadhia taka hupatikana sanasana kwenye maofisi, hata mahali ambapo hawazalishi taka nyingi zenye chakula.

Wakandarasi wa mabomba ya maji wakitengeneza miundombinu ya maji ili kuwahakikishia wananchi huduma bora ya maji, wakandarasi wamevaa koti za kuangaza na kofia ili kuhakikisha usalama kazini, ukarabati wa miundombinu ya maji kunasaidia huduma ya maji kupatikana kwa uhakika.

Mabomba yakiwa katika eneo linalojishughulisha na usambazaji wa maji. Kila bomba limepita kwenye kifaa maalumu cha kusoma hesabu ya maji. Mabomba ni mengi, ikimaanisha huduma inawafikia watu wengi zaidi. Maji ni huduma muhimu sana kwenye jamii.

Gari la kusambazia maji safi ya kunywa, likiwa limesimama, uwepo wa maneno "water tank", kumaanisha tenki la maji, kuashiria kuwa eneo hilo kunapatikana maji, pia namba za simu zinasaidia wananchi wenye uhitaji kuweza kuwapata na kuwafikia kiurahisi. Mara nyingi huduma hii hupatikana pindi mabomba yanapokuwa hayatoi maji au maji yanapokuwa yanakatikakatika.

Matanki ya maji mengi yakiwa kwenye makazi ya watu, uwepo wa matanki kunasaidia kuwepo kwa upatikanaji wa maji, hata pale yanapokuwa yamekatika, kwani kazi ya matanki ni kutunza maji ya akiba. Hali hii inaashiria jamii ina uhakika wa huduma za maji wakati wote.